Mlango hii ni ya darasa la kwanza shuleni darasa la lwanza cha kumaanisha kwamba kuna darasa la kwanza A na b ambazo ziko mbele za hii darasa darasa hii linafunzwa na mwalimu Agnes nayo anakaribishwa na wanafunzi

Hapa inaonyesha ujumbe mzuri sana ambao ile watu hawa watu wa shule. Sijui kama ni walimu ,wanafunzi au wakuu wa shule lakini inaonyesha wao hiyo shule kwanza watu wanaheshimina kwa njia bora zaidi watu wnafanya kazi pamoja.

Nyumba hii ni maridadi ina dirisha kubwa sana ambayo inaweza kuingiwa na upepo mingi sana ambayo inasidia kupumua ukiwa ndani ya nyumba. Kuna nyasi nzuri sana ambayo inatoa nje maridadi. Imepakwa simiti ya kutosha. Nyumba hii ni ya kifahari.

Huyu mwanamke ambaye amevaa nguo nyekundu anainua mshale na anataka kutupa. Isitoshe yeye ni kiwete hawezi akasimama na kutupa mara moja. Anasaidiwa na wanaume wawili ambao wamekaa chini ya gari yake.

Shule ya upili ambayo ni maridadi sana. Kumetegenezwa kwa njia nzuri sana. Yaani hii mahali ukiona ata wewe unajiskia uende mahali hiyo upige picha mara moja kwa sababu nyasi imekatwa sehemu nzuri sana, ikona nafasi, majengo ambayo ni maridadi, ikona maji ya kutosha.

Hapa kuna mambo ambayo sio ya kawaida. Wahenga wanasema ukishangaa na ya Musa utaona ya Firauni. Huyu mtu ni kiwete, ako na mguu moja pekee yake, mguu ingine imekatwa katikati. Lakini bado anaendesha baiskeli. Na kuendesha baiskeli inahitaji miguu yote mbili na mkono yote mbili. Sasa huyu ako na ujuzi hali ya juu.

Hapa ni shule kikuu au shule ya upili inaonyesha darasa moja hizi ni makalio au viti ambayo wanafunzi walikuwa wanakalia wakiwa darasani wanasoma, nae hapa kuna meza ambaye iko na kufuli ya kuweka vitabu.

Huyu anaogelea kwa njia bora zaidi, yeye anashindana na wengine, ako kwa mchezo hiki ya kuogelea kama kujitafutia riziki au kusindana na wengine ili akishinda apewe kikombe.

Uwanja ya kihafari kubwa sana ambayo iko na nyasi nyumba imejengwa vizuri ghorofa mbili inaonekana hapa ni shule kuna kiti nyeupe pale ya kukaliwa na mtu wa kuchunga shule. Shule hii inaonekana ni shule ya watu iko na,,,,,,,,

Hii ni mahali ya kuhifadhi vitabu aina tofauti. Vitabu hizi zina maana nyingi sana kulingana na mimi. Hizi vitabu huwa zinawekwa vizuri ilizihifadhi ujumbe na ujuzi.

Sasa hapa watu wanafunzwa hali ya kujiosha, kusafisha kichwa haswa wanawake ambao huwa na nywele mingi sana na wanaume ambaye wanapenda kufuga nywele. Hapa nywele zao zikiwa mingi zinasumbuliwa na wadudu kama chawa.

Tuna habari ya kwamba bila maji watu hawawezi ishi vizuri, watakufa wengi. Bila maji hakuna maisha nzuri sana, bila maji hakuna shamba, bila maji hakuna stima, bila maji maisha mbaya sana.

Huyu mwanamke mmoja ambaye amevaa nguo imeandikwa jina ya nchi yetu ya kenya. Mwanamke huyu mmoja ambaye ni kiwete hawezi kusimama na miguu zake na kukimbia na miguu zake anajivunia kuwa mkenya na kushinda,,,

Kuna gari aina mbili, gari moja ni aina kubwa sana na inabeba vitu nzito kumaanisha kulingana na mimi gari hii ni gari ambayo inabebanga mafi kutoka choo ikijaa na hii gari ingine ni gari ya kurokota mchanga.

Hapa kuna ubao maridadi. Ubao hii nyepe sana ni mpya. Inatumika kuandika na kalamu, haitaki chaki, ubao hii si ya kufutwa na kila mtu, hii haipatikani kila mahali inapatikana kwa shule ya upili.

Hapa kuna tangi nyeusi ambayo imejaa maji, maji hizi hutumiwa aina tofauti. Inatumika kuzima moto wakati kukitokea na shida ama ajali ya moto. Bado inatumiwa kunyunyiziwa miti ili miti ziwe na afya nzuri. Hutumiwa kukunywa, naona umepewa.

Watu hawa wanaume na wanawake ambao wote wamevaa nguo zinafanana, nguo ya rangi nyekundu na viatu nzuri nzuri. Wameng'ara na wameivaa kwa maridadi kabisaa, hawa wengine ni kiwete, kuna watu wawili viwete ambao hawawezi...

Kuna ujumbe hapa imeandikwa kwa hiyo karatasi nyeupe ambayo imebandikwa kwa mlango. Ujumbe hii inadhibitisha ya kwamba mwanafunzi hawafai kutoka kwa hii mlango hawafai kutoka kupitia hii mlango.

Hawa wakenya wawili mwanamume na mwanamke wanafuraha tele. Hawa watu walienda kukimbia na wakakuwa wa kwanza kukimbia wamecheza vizuri walitoa jasho lakini waka,,,,

Ya kwamba hapa inaonekana hawa watu wameleta namna, ya kupunguza uchafu au takataka kwa manyumba ama shuleni. Hii takataka ikitupwa kila mahali inaleta shida, baadaye inaleta ugonjwa. Lakini tukiweka mahali mzuri hizi chafu hazileti.

Hawa ni wakimbiaji ambao wanakimbia kama wamefunga macho. Huyu wa kwanza ambaye anaitwa Kimani amevaa nguo inayoonyesha rangi ya bendera ya nchi hii ya Kenya. Amefunga macho ilihali akiteleza ama akipatani na shida anayosaidiwa na huyu anakimbia nyuma yake ambaye hajafunga macho.

Ghorofa hii refu sana, maridadi na kubwa sana, ghorofa hii inabeba karibu watu thelathini na saba, watu hao kila mtu analipa pesa ya kukodisha room moja au mbili.

Hii ni kitabu ya mazingira. Inatufunza jinsi ya kulinda mazingira. Imekuja na katiba mpya ya masomo ambaye imetokea. Inaonyesha ya kwamba wanafunzi wanafaa kufunzwa hili walinde mazingira.

Hawa watu wanasherehekea, wamevaa nguo nyekundu ambayo inafanana, inaonyesha ya kwamba wao ni washindi. Klabu ambaye kazi yake ni kubahatisha. Huyu mwanamke mmoja ambaye amevaa ame...

Tarakilishi hii nyeusi huonyesha ya kwamba inatumika kusoma peke yake, haswaa kusoma peke yake, usitumia njia ingine tofauti kama kujua vitu zingine ama kuangalia habari.

Inaonekana hapa kuna watu ambao hua wanachezanga mchezo kimoja kinajulikana kama boxing , hawa ambaye wanacheza wengine wao ni kiwete au viwete na wote ni wanaume, jamaa mmoja ambaye anajulikana kama Mike Sonko ambaye alikua mkurugenzi, anakaa katikati yao.

Kiti hiki kinapatikana shule ya upili ya zinapatikaa shule za upili za humu nchini au shule za kisekodari. Hutumika kwa njia tofauti. Pia hupatikana kwa chuo kikuu. Sasa hizi viti hutumika kufanya mtihani.

Mlango mmoja nyekundu katikati ya nyumba hapa ni ofisi ya mwalimu mkuu ya shule ya upili humu nchini. Mlango hii ambaye ni nyekundun ni nzuri sana na kifarahi haipatikani kila mahali.

Hapa kuna habari au ujumbe ambayo unafaa kuzingatia ukiingia katika hii darasa. Darasa hii ina sifa nzuri sana kulingana na ujumbe hili. Ukiingia kwanza huwezi boeka na masomo lakini unafaa kuheshimu.

Hapa kuna tarakilishi mbili aina za kifahari ambazo zinatumia stima, tarakilishi hizi hutumika maofisini, shule, mahali za biashara kubwakubwa kama kuuza vitu mzito na hutumika.

Hii nyasi inafanya hizi darasa maridadi. Hizi ni darasa la shule ya kichini na watoto wanasomea hapa. Darasa hili lina mchoro mzurimzuri kama ya ndovu, twiga, fisa na mengineo.

Hawa wanaume wote ambao wamevaa nguo wanafanana ni wakenya. Hawa ni viwete na wote wanacheza mpira ya kandanda. Hawa wanafanyiwa mazoezi ili wasione wameachwa nyuma na wakuwe katikati ya watu.

Hii nyumba au hii nafasi ni mahali ambayo wanafunzi huwa wanafanya mtihani wa mwisho wa kidato cha nne mitihani hiki kina sifa nzuri sana naye ni kali sana.

Hapa ni mahali ya kuhifadhi makaratasi au vitabu aina tofauti hii mahali ina maana mzuri sana kwangu kulingana na mimi venye naona hapa hii mahali inahifadhi vitu tofauti ni kama ni ndani ya ofisi ya mkurugenzi.

Hapa ni mahali ya wanafunzi kukutana na kuambiwa ujumbe yoyote na walimu haswa mwalimu mkuu akiwa shuleni. Shule hii imejengwa vizuri sana, ina nyasi na ambayo mamiti zinatoa shule hiyo maridadi.

Huyu ni mwendeshaji meli, mwanaume huyu ambaye anaendesha meli amevaa nguo nyekundu imeandikwa jina ya nchi hii, anaendesha vizuri sana kwa bahari. Anabeba watu akipeleka upande...

Watu hawa wanne wanaume walikuwa wanakimbia kwa njia tofauti, wawili kama wamefunga macho na wawili kama wamefungua macho, ule ambaye amefunga macho anasaidia mwenye hajafunga macho kuona.

Hapa kuna vitabu aina mbili, vitabu hizi, moja nyeusi, moja rangi ingine ambayo ziko mahali moja juu ya meza nyeupe na inaonyesha ya kwamba hizi vitabu ni za kihistoria, si vitabu za kutumiwa sahizi, sahizi huwezi pata kitabu kama hii.

Hii ni jedwali ambaye shule ya pili au shule ya kichini zimo zimechanganyishwa hizo shule mbili. Jedwali hii huonyesha kila mwalimu atafunza nini na na lini wakati gani yote mbili inaonyesha.

Mwanamke huyu ambaye amevaa nguo nyekundu imeandikwa jina la tarifa la jamhuri ya Kenya anaonekana ya kwamba yeye ni kiwete. Amepanda meli ana nia ya kuendesha meli hiyo, nayo wanaume hawa wanataka kusafiri.

Hapa ni shule la upili au shule ya sekondari. Imo maridadi sana, gorofa mzuri sana ambayo ilijengwa vizuri, ina rangi nzuri. Humu nje nyasi ilikatwa vizuri na kuirembesha. Hii inaonyesha ya kwamba kuna usafi shule hii.

Hapa watu wanashindana, ni mchezo wa kukimbia na kushindana ya wanaume peke yao hakuna mwanamke. Akizuia kiume mmoja ambaye haoni, hana macho, macho zake hazifanyi kazi, anasaidiwa na mwenzio huyu mwanaume mwingine ambaye anamsaidia kukimbia.

Mwalimu anamkimbiza mwanafunzi wa kike akimwonyesha jinsi ya kujisajili kwa kubahatisha na kukimbia ili apatiwe kitu ili watu washangili vizuri sana kulingana na.

Hapa ni darasa ambayo ni shule ya kikuu au shule cha upili cha sekondari cha wanaume au wanawake yoyote ile kuna vitu ambazo ni bidhaa za kusomea ziko hapa kama viti, meza za kufunga kitabu na kingine.

Hapa kuna mambo ambayo sio ya kawaida, kwa sababu Mkenya huyu mmoja kwa jina ya Kimani, yeye ni mkimbiaji ambaye anashindana kukimbia. Lakini yeye amefunga macho, na mtu akifunga macho hawezi ona, sijui atakimbia.

Hapa ni darasa la watoto wadogo. Darasa hii la kwanza watu wafunzwa kwa jinsi ya kuandika na kuongea kwa kiswahili. Watoto hawa hubembembelezwa mara nyingi haswa wakichapwa wanaanza kulia.

Hapa inaonekana kuna matarakalishi mingi sana, kulingana na mimi hapa ni mahali pa kufunza watu jinsi ya kutumia hizi tarakalishi, hii mahali ina nafasi kubwa sana ya kufunza watu wengi tofauti wote wa kike na wa kiume.

Hawa wanaume wawili ambao wote ni kiwete, wote wako na shida ya mguu moja moja, wakitumia machuma ambazo hutembewa na watu wa kiwete, wanacheza mpira ya kandanda ya mguu.